Vitamini A ni dawa ya kisasa ambayo husaidia kuimarisha afya ya mwili ya binadamu. Imehifadhiwa kwenye chupa kwa njia ya maji au sirupu. Maelekezo ya matumizi yameandikwa juu yake.

Dawa ya paracetamol imehifadhiwa kwa njia ya maji kwenye chupa ya plastiki. Hutumika kutibu maumivu ya wastani kama, kichwa, hedhi, meno, na mgongo. Maelezo ya vipimo na matumizi imeandikwa juu yake.

panadol ni ya aina ya dawa ya kisasa yanayotumika kuondoa maumivi mwilini. ina paracetamol inayotumika kwenye uponyaji haraka. tembe zake zimeifadhiwa kwa pakiti nyekundu na samawati.

Daktari wa watoto amevaa mavazi yake rasmi yana rangi nyeupe, amevaa glavu mkononi ili kujikinga na maambukizi yanayotokana na ugonjwa. Anahudumia mgonjwa kwa kuchukua sampuli ya mate yake.